Chupa na kifungashio chenye picha ya ng'ombe na rangi za kuvutia kutoka kampuni ya "Full meters", inasaidia kuwahudumia mifugo kwa afya bora na uzalishaji mzuri.

Duka kubwa lenye bango linaloonyesha uuzaji wa bidhaa zake huku muuzaji akiwa ndani akisimamia bidhaa. Hii huwezesha wakulima kupata dawa na pembejeo bora kwa ajili ya mifugo na mashamba yao.

Kifungashio chenye mandishi madogo yanayoeleza jinsi ya kutumia kilichotengenezwa kwa kwa kampuni ya"NEXIPOX". Jambo linalowezesha watumiaji kupata maelezo na kutumia dawa kwa usahihi.

Mfuko wa mbolea iliyotengenezwa na kampuni ya (kelikemikozi) ukiwa na maandishi yanayoonyesha matumizi yake jambo linalosaidia wakulima kupata taarifa sahihi na kutumia mbolea hiyo kwa ufanisi.

Kifurushi chenye rangi ya kuvutia kikiwa kimechorwa rangi ya ng'ombe, na kikiwa kimeandikwa maelekezo jinsi ya kutumia bidhaa hio kwa mifugo hii kusaidia kulinda afya na uzalishaji wa wanyama.

Kasha la dawa linalozalishwa na kampuni ya "front line", inatumika kulinda wanyama dhidi ya kupe na wadudu wengine waharibifu, ili kuhakikisha wanyama wanabaki na afya bora, kupunguza magonjwa na kuongeza ufanisi wa ufugaji.

Wanaume wanashusha magunia kutoka kwenye gari kubwa, huku wenzao wakiwasaidia kubeba na kuyaingiza dukani. Magunia haya yana bidhaa za mifugo na pembejeo za kilimo ili kuboresha afya za kilimo na mazao.

Chupa na kifungashio kilicho na picha ya mbwa na paka, kikiwa kimezalishwa na kampuni ya Bioline na kimeandikwa maelekezo ya jinsi ya kutumia. Vifaa hivi vya dawa husaidia kulinda na kutibu wanyama na kuboresha afya zao kwa ufanisi.

Dawa zinazozalishwa na kampuni ya fulumethilini zinatumika katika kilimo na ufugaji kwa ajili ya kuzuia na kudhibiti wadudu na minyoo kwa wanyama, hii husaidia kulinda afya ya wanyama na kuongeza uzalishaji mzuri katika ufugaji.

Chupa na kifungashio chenye picha za mbwa na paka pamoja na maelezo ya matumizi ya dawa hiyo, bidhaa hizi zinapatikana katika maduka maalumu ya madawa na vifaa vya wanyama ili kuweza kuboresha afya zao.

Chupa la dawa za wanyama kutoka kiwanda cha "taktik" limeandikwa maelekezo ya matumizi yake likiwa muhimu kwa afya na tiba ya wanyama.

Banda la kiwanda cha "Twiga chemical industry limited", limewekwa ndani ya jengo la maonesho, likionyesha bidhaa mbalimbali za kilimo na dawa za wanyama kwa wateja na wakulima.

kifuko cha dawa ya kifaranga kimetengenezwa na kiwanda cha "tetrox", kwa ajili ya kuwasaidia na kukuza afya na kinga ya vifaranga dhidi ya magonjwa, ili kuhakikisha ufugaji unafanyika kwa ufanisi.

Kichupa kidogo cha dawa kilichotengenezwa na kampuni ya "SG VAX" kimeandaliwa kwa ubora, ikisaidia katika tiba na afya ya wanyama.

Kifungashio chenye rangi za kuvutia kinachoonyesha picha ya mbwa na paka, pamoja na maandishi ya maelekezo ya matumizi yake. Bidhaa hii husaidia katika utunzaji na afya bora ya wanyama, ikiongeza ufansi wa ufugaji.

Mwanamke akiwa anatabasamu anamuongoza mwanaume katika duka lililojaa bishaa mbalimbali za matunzo ya wanyama. Huduma hii huwarahisishia wateja kupata dawa na vifaa bora kwa ajili ya afya ya mifugo.

Watu wawili waliovalia sare na vifaa vya kujikinga wanatengeneza bidhaa za dawa na kuziweka kwenye vifungashio shughuli hii husaidia kuhakikisha usalama wa bidhaa zinazotumika katika matunzo ya wanyama

Mama wa makamo akiwa amesimama ndani ya duka lake linalouza dawa za wanyama pamoja na pembejeo zingine za kilimo ili kusaidia wakulima na wafugaji.

Bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama huuzwa dukani zimewekwa kwenye vifungashio tofauti, ili zisiweze kuharibika na zimepangiliwa vizuri kwa matumizi ya wakulima.

Wakulima wamekaa chini wakiokota kahawa kwa uangalifu na kuziweka kwenye kopo, jambo linalodhihirisha mchakato wa maandalizi wa mazao kwa ajili ya mauzo na kuongeza thamani ya biashara ya kahawa.

Mkulima anapanga mikungu ya ndizi mbivu kwa furaha ndani ya banda, huku mabango ya matangazo yakiwa yamebadikwa ndani, jambo linalodhihirisha biashara yenye mafanikio na kuhamasisha uuzaji wa mazao ya biashara.

Mwanaume amesimama kando ya mti uliochanua zao la limao, yaliyojaa matunda yaliyokomaa, akitazamia mavuno yenye faida kubwa katika kilimo cha mazao ya kuuza.

Mimea ya mazao ya biashara imeanza kuota shambani, ikionyesha mafanikio ya kilimo na kuahidi mavuno mazuri ambayo yataongeza mapato kwa wakulima.

Kabichi zimekomaa shambani na mkulima anaziangali kwa makini ,kuhakikisha ubora na kuongeza faida ya kilimo cha zao hili la kuuza sokoni .

Mananasi yamepangwa kwa mpangilio mzuri na muuzaji sokoni, yakiwa tayari kuuzwa kwa wateja wanaohitaji matunda safi na yenye ubora.

Nyanya chungu zimevunwa na wakulima wakifanyakazi kwa bidii shambani, zao hili linalimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuza na kuongeza kipato chao, huku likichangia upatikanaji wa chakula katika masoko mbalimbali.

Wakulima wanapakia viazi vitamu vilivyovunwa tayari kwenye chombo kwa ajili ya kusafirisha sokoni. Shughuli hii huonyesha uzalishaji wa mazao ya biashara unaolenga kuongeza kipato cha wakulima na kukuza uchumi wa familia.

Mavuno ya viazi yamekusanywa na kupangwa tayari kwa usafirishaji na mauzo. Zao hili linalimwa kwa wingi ili kuuzwa na kutoa kipato kwa wakulima, huku yakichangia kukuza uchumi na kuhakikisha upatikanaji wa chakula sokoni.

Wakulima wamevuna mananasi shambani na kuyaweka kwenye chombo maalumu kwa ajili ya kusafirisha sokoni, zoezi hili linawezesha kuongeza kipato cha wakulima katika ubora wao.

Mkulima mmoja shambani, amebeba kopo lililojaa kahawa tayari kwa kusafirishwa sokoni. Zao hili ni muhimu na chanzo cha kipato kwa wakulima.

Wakulima wawili wanapakia karoti zilizovunwa na kuoshwa shambani wakijiandaa kuzipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo na kuongeza kipato chao.

Magunia mengi ya mihogo yamepangwa shambani baada ya kuvunwa, tayari kwa kusafirishwa sokoni. Mihogo hii inauzwa ili kupata kipato kwa wakulima.

Mwanamke anakusanya na kupakia nyanya zilizovunwa kwenye kikapu, akijiandaa kuzipeleka sokoni, zao hili la biashara humsaidia kupata kipato na kuchangia maendeleo ya familia na jamii.

Pilipili hoho zikiwa zimekusanywa kwenye kikapu kikubwa tayari kwa soko, wakulima hupata faida kubwa kwa kulima kwa wingi na kuuza katika masoko ya mjini, na kusafirisha nje.

Mwanaume mmoja wa makamu akiwa shambani anajiandaa kubeba mkungu wa ndizi huku akizungukwa na miti ya migomba. Shughuli hii ni sehemu ya kilimo cha kibiashara kinachosadia kuongeza mavuno na kipato cha wakulima.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna zao la karoti, huku wakipakia kwenye magunia ili kupeleka sokoni na kujipatia kipato halali.

Vitunguu vilivyovunwa vinawekwa kwenye lori tayari kusafirishwa sokoni, ili kuuzwa na kuongeza kipato cha wakulima pamoja na kuchangia ukuaji wa uchumi wa kilimo.

Wakulima wamevuna mananasi na kuyaweka kwa uangalifu kwenye chombo chenye rangi nyekundu, tayari kwa usafirishaji na mauzo sokoni. Hatua hii ikiwasaidia kuhifadhi ubora na kuongeza kipato chao kupitia mauzo.

Shamba la vitunguu limeanza kuotesha mimea mizuri, ikionyesha maendeleo mazuri ya mazao yatakayotumika kwa biashara na kuongeza kipato na faida kwa wakulima.

Mwanaume akiwa shambani amekaa chini ya mti wa mpapai na akivuna papai kwa uangalifu, shughuli hii ya kilimo cha kibiashara husaidia kuongeza uzalishaji na mapato kwa wakulima.

Mkulima yupo shambani akivuna nyanya kwa bidii. Nyanya ni zao la biashara linalompa mkulima kipato na kuinua uchumi wake halali katika jamii.

Shambani kuna migomba ya ndizi mbivu zilizo komaa vizuri. Ndizi hizi zinakusudiwa kuuza na kupata kipato kwa wakulima.

Wakulima wanachambua kahawa na kuziweka kwenye magunia kwa usahihi. Hii usaidia kuhifadhi ubora wa kahawa na kuifanya iweze kusafirisha kwa usalama kwenda masokoni.

Wakulina wanavuna mahindi shambani kwa bidii. Hii hutoa faida kwa wakulima kwa kuongeza kipato chao kupitia mauzo ya mahindi sokoni.

Shamba la limeota la mpunga vizuri likipata maji kupitia mabomba ya umwagiliaji huku miti ikionekan kwa mbali na kuonesha uwekezaji wa wakulima na mazao ya kibiashara ili kujipatia kipato.

Wanawake wengi wanachambua karanga kwa umakini na kuziifadhi kwenye magunia makubwa, shughuli hii huongeza thamani ya zao na kuchangia kipato cha wakulima kupitia biashara ya mazao.

Wakulima wanavuna viazi shambani kwa umakini na kuviweka kwenye ndoo tayari kwa kusafirishwa, shughuli hii ya mazao ya biashara huongeza kipato na kuboresha maisha ya wakulima.

Migomba na miti iliyochanua vizuri chini ya anga ya kupendeza, ikionyesha uzuri wamashamba ya mazao ya biashara. Kilimo hiki huchangia kipato na kuboresha maisha ya wakulima.

Viroba vingi vimejazwa viazi vilivyovunwa tayari kwa mauzo kama zao la kibiashara linalowaingizia wakulima kipato na kuboresha maisha yao kwa ujumla.

Wakulima wanavuna zao la mahindi kwa bidii shambani, wakijiandaa kuuza mazao kwa ajili ya kujipatia kipato chao halali.

Wakulima wamevuna mahindi kwa wingi, wakijiandaa kuuza mazao haya sokoni na kupata kipato cha kuendeleza maisha yao kwa ujumla.

Wakulima waliovalia sare wakiandaa na kupanga ndizi mbivu kwenye vifaa maalumu, katika eneo lililo hifadhiwa. Shughuli hii huongeza tija katika uzalishaji na kuhakikisha ubora wa mazao, kabla ya kusambazwa sokoni.

Wanaume wawili wakiwa kwenye shamba la mpunga, wakifanya kazi kwa bidii kuhakikisha mazao bora kwa ajili ya soko na kuongeza kipato.

Maparachichi yaliyovunwa, yamewekwa kwenye makontena kwa wingi kwa ajili ya soko, likichangia kuongeza kipato cha wakulima na kukuza uchumi kwa maeneo wanayoishi.

Wakulima wanachambua kahawa kwa umakini mkubwa wakitayarisha mazao yao kwa soko. Shughuli hii husaidia kuongeza thamani ya kahawa na kukuza kipato cha wakulima.

Mboga zilizo pakiwa huchukuliwa kama zao la biashara, likiwa na soko zuri na faida kubwa kwa wakulima na kuongeza upatikanaji wa mboga safi sokoni.

Mazao haya yamepandwa na kupangiliwa vizuri shambani kwa ajili ya mauzo ili waweze kujipatia kipato cha baadae.

Mkulima anaangalia kwa makini nyanya zilizochipua na kuanza kukomaa shambani. Akiwa amehakikishiwa ukuaji mzuri wa miche, jambo linalodhihirisha juhudi za kilimo bora na kuleta mavuno mazuri.

Miti mingi ya mipapai shambani ikiwa na mapapai yaliyokomaa. Kilimo hiki huchangia kuongeza kipato cha wakulima na kuboresha lishe ya familia.

Mgomba umesimama imara shambani ukiwa na mkungu wa ndizi mbivu zilizokomaa tayari kwa kuvunwa. Jambo ambalo huongeza mapato yake kwa kuuzwa kwa bei nzuri sokoni.

Wakulima wapo shambani wakivuna viazi kwa pamoja na kuvipanga kwa mafungu hatua inayoongeza ufanisi wa kazi na kuhakikisha mazao yanapatikana kwa wingi na kwa ubora.

Miti mingi ya mipapai ilikomaa ikikuwa kwa ustawi shambani. Kilimo hiki kinawasaidia wakulima kupata kipato kwaajili ya kaya zao.

Wakulima wanasimama karibu na magunia yenye mimea iliyopandwa, wakiangalia kwa makini ukuaji wa mazao yao ambayo huongeza kipato na kuboresha maisha yao kwa ujumla.

Karoti zimevunwa na zimepangwa kwa utaratibu shambani zikionyesha juhudi na bidii ya wakulima, kilimo cha karoti huonheza kipato cha mkulima kisha lishe na kuchangia upatikanaji wa mazao safi na bora sokoni.

Wakulima wamekusanyika shambani wakivuna na kupakia maparachichi mengi, tayari kwa kusafirishwa. Hii huonyesha kazi zao za kuzalisha na kusambaza mazao ili kuwapatia kipato halali.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa ustadi na wakulima yakionesha jitihada za kukuza mazao bora shambani, jambo linalosaida kukuza uzalishaji na kuboresha maisha ya wakulima.

Wakulima wakiwa shambani wanaweka mbegu kwenye udongo kwa umakini, ili kuhakikisha zinaota vizuri. Shughuli hii husaidia kupata mavuno bora, na kuongeza kipato cha wakulima.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye chombo maalumu ikionyesha mbinu za wakulima katika kilimo cha kisasa, hii husaidia kuongeza uzalishaji na kulinda ubora wa mazao.

Mimea ya kijani shambani huonyesha bidii za mkulima katika kuzalisha chakula, na kuhifadhi mazingira ili kuhakikisha upatikanaji wa mazao safi na endelevu.

Uwepo wa miti na mazao ya kijani unadhihirisha jitihada za wakulima kulinda ardhi na kuongeza uzalishaji na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.

Kifaa kimewekwa karibu na mche huku nyuma kukiwa na mimea iliyokua vizuri ndani ya banda maalumu, kifaa hiki kinasaidia kurahisisha kazi za shambani kwa ufanisi.

Trekta likiwa linavuna mazao huku mkulima akiliendesha kwenye shamba kubwa, jambo linalorahisisha kazi kuokoa muda na kuongeza uzalishaji kwa ufanisi mkubwa.

Shambani kuna mimea ya kijani iliyostawi vizuri, pembeni kukiwa na kifaa cha kilimo kinachosaidia kurahisisha kazi za shamba na kuongeza uzalishaji.

Mimea ya kijani imewekwa kwenye kifaa maalumu cha kilimo. Kifaa hiki husaidia kurahisiaha kazi za shambani na kuongeza ufanisi wa uzalishaji mazao sokoni.

Mimea ya kijani imewekwa kwenye kifaa maalumu kinachosaidia kuboresha na kuharakisha shughuli za kilimo, huku ikiimarisha ufanisi wa kazi.

Mimea iliyo chanua vizuri katika shamba kubwa kwa wmashine nzuri ya kisasa, kinachotumika kurahisisha kazi za kilimo , kifaa hiki husaidia kuongeza uzalishaji na kuongeza uzalishaji na kupunguza garama za uendeshaji.

Trekta lenye rangi ya kijani likiwa shambani, lina andaa ardhi kwajili ya kilimo na ndani yake kuna mtu anaendesha kwa ustadi, hii huwezesha kazi kufanyika kwa haraka na ufanisi.

Trekta lenye rangi jekundu linaandaa shamba kwa ufanisi, likirahisisha kazi ya kulima na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Kifaa cha kisasa cha kupaua shamba, kikiwa kimewekwa tayari kwa kazi za shambani. Kifaa hiki hutumika kuondoa magugu na kurahisisha maandalizi ya upandaji.

Mimea imepandwa kwenye mabomba yenye matobo makubwa na yamepandwa vizuri ili kurahisiha umwagiliaji na ukuwaji wake, kifaa hiki cha kilimo huwasaidia wakulima kutumia maji kwa ufanisi na kuongeza uzalishaji kwa njia ya kisasa.

Kifaa cha kilimo kinachotumiwa kuandaa shamba kwa ufanisi, ikirahisisha kazi za shambani na kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao.

Kifaa maalumu kinachotumika kuchakata mimea kipo tayari, kikisaidia kurahisisha na kuharakisha kazi za kilimo kwa tija zaidi. Mfumo huu huongeza uzalishaji, na kupunguza kazi ngumu shambani.

Mimea ya kijani imewekwa kwenye kifaa maalumu cha kilimo kilichopakwa rangi ya kuvutia na kuwekwa taa za kusaidia uoteshaji. Kikiwa sehemu ya kuendeleza kilimo cha kisasa.

Trekta ipo shambani ikitumika kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo kama: kulima, kupanda na kusafisha ardhi. Hii huongeza ufanisi na kupunguza juhudi za mkulima na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao.

Mkulima anasukuma kifaa cha kisasa kinachotumika kuandaa shamba, ili kurahisisha shughuli za kilimo kama kulima na kupanda. Hii hupunguza uchovu wa mkulima na kuhakikisha ardhi inatayarishwa vizuri kwa ajili kilimo.

Mkulima anaendesha trekta linaloandaa shamba kwa ajili ya kilimo, likirahisisha kazi ya shambani na kuongeza ufanisi wa maandalizi ya mashamba kwa wakati mfupi.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia samaki, limejaa maji lenye samaki. Linaongeza uzalishaji mzuri, na kusaidia wakulima kupata kipato cha uhakika katika kilimo hiki.

Bwawa lenye mawe yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, pamoja na mimea iliyokuwa kando yake, bwawa hili ni sehemu ya ufugaji wa samaki kwa njia endelevu.

Chombo maalumu kilichojaa maji na samaki kikiwa na taa za kuvutia, kinachotumika katika kilimo cha samaki. Hii husaidia ukuaji mzuri na kuongeza uzalishaji bora.

Samaki wenye rangi ya kuvutia wamewekwa ndani, kwenye chombo maalumu chenye maji na kuwezesha ufugaji bora na kuongeza kipato cha mfugaji.

Samaki wakiwa kwenye eneo lenye maji safi na mazingira yanayovutia, hii inaonyesha samaki wanaofugwa vizuri wanakuwa chanzo cha protini bora na kipato kwa familia na jamii.

Samaki wawili wakiwa ndani ya chombo chao cha kuhifadhia katika mazingira yanayofaa kwa afya na ukuaji wao, hatua hii inasaidia wafugaji kuongeza kipato chao.

Bwawa la samaki likizungwa na miti mirefu katika madhari safi na tulivu, likitoa mazingira bora kwa samaki kukua kwa afya na kuongeza uzalishaji hivyo huleta kipato kizuri kwa wafugaji.

Samaki wengi wakiwa kwenye beseni lililojaa maji safi, likiwezesha ukuaji mzuri wa samaki kwa mazingira yaliyodhibitiwa, na kuongeza ajira kwa wakazi wa eneo hilo.

Bwawa la samaki limejaa maji safi na samaki wakikua ndani kwa utaratibu. hii hutumika kulisha na kutunza samaki kwa njia ya kisasa ilikuongeza uzalishaji wa samaki kwa matumizi ya kibiashara na chakula.

Samaki mwekundu yupo ndani ya tanki maalumu la kutunzia samaki, ni miongoni mwa aina zinazofugwa kwa urahisi na zina thamani kubwa katika ufugaji wa samaki.

Duka la nafaka limesheheni bidhaa mbalimbali kama maharage, mihogo na vyakula vingine muhimu. Huku likiwahudumia wateja kwa kuboresha lishe na kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha afya.

Msitu wenye njia inayopita katikati ukiwa umezungukwa na miti mirefu na Majani mengi ya kijani, Mandhari hii huonyesha uzuri na utulivu wa mazingira ya misitu.

Mwanaume aliyevaa fulana ya bluu na suruali nyeusi, akiwa na furaha ya kupanda mti uliokatwa ilikuenzi na kutunza mazingira kwa ajili ya manufaa ya baadae.

Mimea imeanza kuota kwa mpangilio kutoka kwenye mabomba maalumu, ikionyesha kilimo cha majani kisicho cha udongo kinafanikiwa na kuleta mavuno mazuri.

Mimea imepandwa ndani ya chombo maalumu cha kisasa, huku kikiwa kimezungukwa na miche mingi, mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji badala ya udongo.

Chombo maalumu chenye mimea ya kijani iliyochanua na kuonekana kwa uwazi, kinatumika katika kilimo cha kisasa bila kutumia udongo, ili kukuza mazao.

Mimea inaota vizuri ndani ya mabomba maalumu, ikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji, kinachotumia virutubisho badala ya udongo, hii husaidia kutoa mavuno bora, na ya haraka bila ya kutegemea mvua.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye mabomba kwa kutumia mfumo wenye virutubisho ambavyo hauitaji udongo, hii usaidia mimea kukua kwa afya na kwa ufanisi mkubwa.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye mabomba yenye matundu madogo, ikonyesha mbinu ya kilimo kisichotumia udongo, inayosaidia kuhifadhi maji na kuongeza uzalishaji.

Miche imewekwa ndani ya mabomba maalumu, ikikua kwa kutumia mfumo wa kisasa unaosaidia ukuaji wa mimea bila ya udongo. Mbinu hii huongeza tija na hutumia maji kwa ufanisi mkubwa.

Mimea imepandwa kwenye mabomba maalumu yanayo pitisha maji ya virutubisho muhimu. Mfumo huu unasaidia mimea kukua bila kutumia udongo, na kuongeza uzalishaji wa mazao bora katika nafasi ndogo.

Miche iliyokuwa ndani ya mabomba imekuwa vyema ikiwa imezungukwa na uzio wa kuilinda, mfumo huu wa kilimo cha majani bila udongo na kuhakikisha mimea inapata maji yenye virutubisho kwa usahihi na ufanisi.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye mfumo maalumu wa maji wenye virutubisho bila kutumia udongo. Hii husaidia ukuaji wa mimea wa haraka na inafaa kwenye maeneo yenye ardhi haba.

Mimea imepandwa kwenye mabomba yenye matobo makubwa kiasi, ikionesha mfumo wa kilimo kisichotumia udongo unaosaidia mimea kustawi kwa urahisi na kuokoa maji.

Mwanamke yupo kwenye bustani ya kilimo kisichotumia udongo akichuma mimea kwa mkono kwa uangalifu mkubwa, njia hii inasaidia kuokoa maji na kupunguza matumizi ya kemikali hatarishi.

Mimea ya kijani iliyo chanua vizuri ndani ya uzio, ikiwa inalimwa kwa mfumo wa kilimo kisicho tumia udongo, njia hii kuwezesha mimea kustawi kwa kutumia maji na virutubisho bila kutegemea ardhi.

Mimea ya kijani ipo kwenye mifumo ya mabomba au vyombo maalumu vinavyosambaza maji na virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Hii husaidia wakulima kupata mazao safi na bora.

Mwanaume anamwagilia maji miche iliyopandwa kwenye mabomba yenye matobo makubwa, akitekeleza kilimo cha kisasa, kinacholenga kuongeza mavuno kwa kutumia maji kwa ufanisi.

Mimea ya kijani na rangi nyekundu imetunzwa ndani ya kifaa maalumu ikitekeleza kilimo cha mimea bila udongo, ambapo hupandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho vingi.

Wanawake wawili waliovalia sare maalumu na kinga mikononi, wakiandaa miche ili kuhakikisha mimea inakua vizuri na kuvunwa kwa mafanikio.

Kuku wengi, waliopo ndani ya banda kubwa wakila chakula kutoka kwenye chombo maalumu, hali inayorahisisha lishe bora na uzalishaji mzuri katika kilimo cha kiwanda.

Vitunguu vingi vimepangwa chini kwa mpangilio mzuri, husaidia kuongeza uzalishaji na kuwezesha biashara ya kilimo kwa viwanda.

Mimea iliyostawi vizuri shambani na mkulima akiendeleza kilimo, jambo hili linaongeza mavuno na kipato katika kilimo cha kibiashara katika nchi.

Wakulima wanavuna majani ya chai kwa uangalifu, wakichangia uzalishaji mkubwa wa chai kwa matumizi ya viwandani na soko la nje, ili kuongeza kipato katika jamii.

Shamba lenye mananasi yalikomaa yakisubiriwa kuvunwa huku miti ikionekana kwa mbali, kilimo hiki kinasaidia ukuaji wa wakulima na upatikanaji wa mazao bora shambani

Shamba kubwa la kabichi limeota kwa wingi, likiwa tayari kwa mavuno ya baadae, likizalisha mazao mengi kwa kiwango kikubwa kwajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Trekta yenye matairi makubwa likiandaa shamba huku likiendeshwa na mkulima. Hii inaonesha kilimo cha kisasa cha viwanda kinacholenga kuongeza uzalishaji kwa kutumia trekta kubwa na zenye nguvu.

Banda kubwa limehifadhi vifaranga wengi, waliopangwa vizuri kwa malezi ya kisasa. Ufugaji huu huongeza uzalishaji wa kuku na kuchangia kipato kwa wakulima.

Mkulima anapakia vitunguu kwenye mifuko taayri kwa kusafirisha sokoni, shughuli hii husaidia uzalishaji wa kilimo cha viwanda unaolenga kuongeza mazao, na kuhakikisha upatikanaji wake sokoni kwa wingi.

Shamba kubwa lenye kabichi zilizikomaa vizuri zikl kilimo cha kisasa huongeza mavuno na kusaidia wakulima kupata faida kubwa sokoni.

Shamba la kabichi limepandwa kwa mpangilio mzuri likionyesha ustadi na mbinu za kilimo cha kisasa, hii huongeza uzalishaji kwa wingi na kuhakikisha mazao bora yanayokidhi mahitaji ya soko kwa kiwango kikubwa.

Vifaranga wengi wamekusanyik katika banda waliopangiliwa vema, mfumo huu husaidia kilimo cha viwanda kinacho lenga uzalishaji mkubwa na usimamizi bora wa mifugo kwa tija na faida.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi, wamehifadhiwa ndani ya banda na shamba la mifugo lililopangiliwa vizuri, katika mfumo wa ufugaji wa kisasa unaolenga kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama kwa ufanisi mkubwa.

Shamba la nyanya limepangwa kwa mpangilio wa kitaalumu na linaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa za uzalishaji. Kilimo hiki kinaongeza tija kwa wingi na kuhakikisha nyanya bora zinapatikana kwa soko kubwa na kwa muda mrefu.

Banda lenye kuku wengi limejengwa kwa mbinu za kisasa, huku likitoa mazingira bora kwa kuku kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa nyama na mayai kwa wingi.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi, wako katika banda lililopangiliwa vizuri. Mfumo huu husaidia ufugaji wa kisasa wa viwanda, unaolenga kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama kwa tija kubwa.

Mwanaume wa makamo amesimama katika shamba la mahindi akionyesha mfano wa kilimo cha kisasa kinacho zalisha kwa wingi, mashamba haya yanatumiwa katika mbinu na zana za kisasa ili kuongeza mavuno na kuhimarisha uzalishaji endelevu wa chakula.

Vitunguu vilivyovunwa vimewekwa kwa utaratibu kwenye chombo chake, tayari kwa usafirishaji na usambazaji kwa wateja. Hatua inayowasaidia wakulima kuhifadhi ubora, na kuongeza kipato.

Nyanya zipo kwenye kifaa maalumu kinachotumika kuchakata mazao kwa ufanisi mkubwa, mfumo huu husaidia kuongeza uzalishaji na kuboresha ubora wa bidhaa za kilimo.

Wanaume wawili wakiwa shambani wakichuma mazao, kwa umakini na bidii, wakichangia maendeleo ya kilimo cha viwanda, na kuinua maisha yao kwa ujumla.

Ndani ya banda kuna kuku wa kisasa wakihifadhiwa katika mazingira safi na yenye ubora, wakisaidiwa kufanikisha uzalishaji wa nyama na mayai kwa wingi.

Shamba la mimea lililo enea kwa upana huku lori, likiwa limeegeshwa tayari kwa kusafirisha mazao, Hii hatua huongeza mnyororo wa uzalishaji na kuongeza ufanisi kwa kilimo cha kibiashara.

Mimea imeanza kuchanua ndani ya banda kubwa huku mabomba ya maji yakipitishwa katikati yao. Hii hurahisisha na kuongeza ufanisi wa umwagiliaji na kukuza ukuaji wa mimea.

Mabomba ya maji yamefungwa shambani yakimwagilia mimea kwa mpangilio mzuri, ili kuhakikisha inapata unyevu wa kutosha hii huwezesha mimea kukua kwa afya na kwa haraka.

Shamba kubwa la mimea lililozungukwa na miti mizuri huku hali ya hewa ikiwa safi, linaendelezwa kwa mfumo bora wa umwagiliaji, na hutoa msaada mkubwa kwa ukuaji wa mazao.

Shamba limepitishwa mabomba ya maji yanayo mwagilia mimea na wakulima wako shambani wakifanya shughuli zao. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kuongeza uzalishaji kwa kutoa maji kwa wingi na kwa wakati.

Shamba limepariliwa kwa mstari kwa umakini huku katikati kukipitisha maji yakioneshesha mfumo bora wa umwagiliaji unaowezesha mimea kustawi vizuri.

Shamba dogo limeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji unaosaidia mimea kupata maji ya kutosha kwa wakati unaofaa. Mfumo huu unarahisisha uzalishaji bora wa mazao na kuongeza tija kwa mkulima.

Bomba la maji lenye matundu makubwa, linasambaza maji shambani kwa usahihi mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kutoa maji kwa wingi na kwa usawa, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao.

Shamba limewekwa mabomba ya umwagiliaji, ikimwagilia mimea iliyochipua vizuri. Mfumo huu huongeza tija ya mazao na kupunguza upotevu wa maji shambani.

Miti mingi imekuwa kando ya barabara zinazokatiza zikitoa mandhari ya asili inayovutia na kuipa mazingira isiyo ya msitu katika eneo hilo.

Mto mkubwa ukiambatana na miti mingi na milima kwa mbali, huku barabara za vumbi zikikatiza pembezoni mwa bwawa, hali inayowezesha mandhari kupendeza na kusaidia shughuli za kijamii na kiuchumi.

Bwawa lillilo na njia kando yake miti ya kijani, inapendeza na kutoa utulivu. Hii inasaidia watu kupata nafasi ya kupumzika na kufurahia mazingira safi.

Miti mingi pamoja na nyasi fupi vimeenea katika eneo moja huku milima ikionekana kwa mbali, vinaunda mandhari ya asili yenye utulivu na uzuri wa kipeke.

Mandhari ya milima yenye majani marefu, na watalii wawili wakifurahia mazingira huku anga ikiwa safi na yenye mvuto wa kipekee.

Nyumba nyingi zimezungukwa na majani na miti ya kijani, huku milima ikionekana kwa mbali na anga likiwa safi na lenye mvuto wa asili.

Miti mingi ya kijani na majani ya wastani imeota vizuri, huku mto ukipita katikati, ukileta ubaridi na uzuri wa asili. Hii huboresha hewa na kutoa fursa kwa shughuli za utalii na mapumziko.

Msitu mnene wenye miti mingi ikijitokeza kwa wingi ikichangia uzuri wa mazingira na kuimarisha hali ya hewa hii huleta umuhimu katika ustawi wa viumbe hai .

Mandhari inaonyesha milima mirefu, miti ya kijani kibichi na anga safi la kuvutia, likitoa taswira ya asili yenye utulivu na uzuri.

Miti imechanua kwa wingi huku milima ikionekana kwa mbali, ikipamba madhari na kuonyesha uzuri wa mazingira tulivu na ya asili.

Mashamba yamepangwa vizuri, miti imesimama kwa mwonekano wa kuvutia na hali ya hewa ni safi na tulivu. Mandhari haya yanaboresha uzuri wa mazingira na kuleta mvuto wa asili kwa jamii inayotuzunguka.

Simba amelala juu ya majani ya kijani. Huku kwa mbali kuna majengo marefu, miti mizuri na anga, na rangi angavu inaangaza mandhari ya kuvutia.

Mandhari imejaa majani mengi ya kijani, miti mikubwa yenye taji lenye mvuto na mawingu mazito yanayochangia uzuri wa anga ili kuleta uhisia ya tulivu na uzuri wa asili.

Madhari ya milima ya miti ya kijani kibichi na anga safi linalovitia machoni ikileta utulivu, hewa safi na kusaidia kuimarisha afya ya watu wa eneo hilo.

Mandhari ya asili inaonyesha uwanda mpana wenye miti ya hapa na pale ,milima ya mbali na anga lililo pambwa na mawingu mazito ikihakisi uzuri wa mazingira ya mashmbani.

Miti na majani vimejikita katika eneo lenye barabara ya vumbi. Huku milima ikionekana kwa mbali chini ya anga ya kuvutia, zikionyesha uzuri wa mandhari ya asili.

Miti mingi na mto wenye mawe unaopita mandhari hii huvutia watalii na wageni wanaopenda utalii wa asili

Mandhari yenye miti mizuri, minara, bwawa na mashamba; kuleta uzuri na utulivu katika mazingira. Eneo kama hili lina mchango mkubwa katika uhifadhi rasilimali za asili na kukuza kilimo endelevu.

Majani marefu ya miti iliyosimama imara huku milima ikionekana kwa mbali mandhari hii hudumisha uwepo wa mandhari nzuri na utalii

Mto unapita katikati ya miti iliyoota kwa mpangilio mzuri, huku hali ya hewa ikiwa tulivu na yenye uoto wa asili. mandhari kama haya yanaboresha uzuri wa mazingira.

Twiga amesimama katikati ya eneo lenye miti mingi mifupi, huku nyuma yake panaonekana majengo marefu na anga safi lenye mvuto waasili.

Mawe makubwa yamewekwa kwa mpangilio wa asili katika mazingira yenye hali ya hewa tulivu na safi. Hii inaboresha uzuri wa mazingira kwa watu wanaotembelea na kuishi eneo hilo.

Mlima umefunikwa na majani na miti ya kijani ukiunganishwa na anga ya kupendeza, inayoongeza mvuto wa mandhari ya asili na ya utulivu.

Miti miwili imechanua na kuzungukwa na majani mafupi, huku anga likiwa na rangi ya kuvutia. Mandhari hii huleta uzuri na amani katika mazingira ya asili.

Bwawa likizungukwa na miti na majani mengi. Milima ikionekana kwa mbali, huku hali ya hewa ikiwa nzuri na yenye utulivu, ikitoa mandhari ya asili yenye mvuto.

Mandhari yenye miti iliyochanua na wanyama wanaozunguka kwa uhuru inaonesha uzuri na uhai wa mazingira ya asili, viumbe hai kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.

Nyuki wamewekwa kwenye chombo maalumu shambani, huku wakulima wakiwa wamevalia sare za kupima. Hii ni sehemu ya ufugaji wa nyuki kwa njia salama na ya kisasa.

Mizinga ya nyuki imewekwa kwenye shamba lenye miti mingi ikiwa sehemu ya ufugaji unaosaidia uzalishaji wa asali na kulinda ubora wa mazingira.

Mbuzi wamo ndani ya banda lao wakila majani safi yaliyotandazwa kwa ajili yao. Ufugaji huu wa mifugo unawapatia wakulima kipato na chakula bora kwa familia zao.

Mwanamke aliyevalia miwani na sare rasmi, akiwa ndani ya banda lenye kuku wengi anaweka chakula kwenye chombo maalumu, kwa ajili ya lishe bora ya ndege hao.

Bata wengi wakiwa nje ya banda lao huku mkulima aliyevalia koti la kazi akishika kipande cha gunia akiwatunza kwa umakini. Ufugaji huu wa kuku wa maji huongeza lishe na kipato cha kaya.

Mwanamke aliyevalia fulana nyeupe akiwa katika sehemu ya kuhifadhi bata, akiwashibisha kwa uangalifu ili kuhakikisha wanapata lishe bora na afya njema.

Mwanaume wa makamu aliyevalia shati lenye rangi ya bluu amesimama shambani akiwalisha bata na kuku, huku akihakikisha wanyama wanapata lishe bora na ukuaji mzuri.

Mabomba ya maji yamepitishwa kwa mistari katikati ya mimea iliyopandwa shambani, yakisaidia kutoa maji moja kwa moja kwa mbegu. Jambo linaloongeza ufanisi wa kilimo na kuhifadhi rasirimali.

Mimea iliyoanza kustawi na kuota nje ya udongo, ikidhihirisha ukuwaji mzuri wa mbegu. Jambo hili husaidia wakulima kupata mazao bora na mavuno mengi.

Mimea changa, imeanza kuota vizuri ikionesha mafanikio ya mbegu bora zilizopandwa, hali hii inasaidia wakulima kupata mazao yenye ubora na tija na hivyo kuongeza mavuno na kipato chao.

Mabomba yamepitishwa shambani yakimwagilia mimea kwa ustadi, huku wakulima watatu wakiwa kando wakifuatilia maendeleo ya upandaji. Njia hii husaidia mimea kukua vizuri, na kuongeza tija ya mbegu shambani.

Mifuko yenye maharage mbalimbali imepakiwa kwa ajili ya usambazaji na matumizi ya wakulima. Maharage ni mbegu bora zinazolimwa kwa uangalifu ili kutoa mazao yenye tija na ubora, na kuimarisha uzalishaji wa chakula .

Shamba limeandaliwa kwa ustadi na limejaa mimea, inayokuzwa kwa ajili ya kuzalisha mbegu bora, hii inahakikisha mbegu zinazozalishwa zina ubora wa juu, zinastahimili magonjwa na kutoa mavuno mengi kwa wakulima wanazozitumia.

Vifurushi vya mbegu vilivyotengenewa na kampuni ya texi inaonyesha ubora na ubunifu katika kilimo na kusaidia wakulima kupata mazao bora na kuvuna kwa wingi.

Mimea imepandwa kwa mpangilio thabiti katika banda lililojengwa kwa ustadi, ikionyesha mbinu bora za kilimo zinazolenga kuongeza tija na ubora wa mazao sokoni.

Kasha lenye picha ya kabichi na maandishi mazuri, linaonyesha limetoka kiwanda cha royo, likiwa na rangi inayovutia machoni. Bidhaa hii huwasaidia wakulima kupata mbegu zenye ubora na kuongeza mavuno kwa ufanisi.

Vikopo vya mbegu zizlizozalishwa na kiwanda cha "SIMLAW", zimewekwa tayari kwa usambazaji ikisaidia wakulima kupata mbegu bora, za kilimo cha kisasa.

Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri na kwa uangalizi mkubwa, ili kutoa mbegu bora. Hii husaidia wakulima kupata mazao yenye tija na kuendeleza kilimo endelevu.

Kasha lenye picha ya vitunguu lililotengenezwa na kampuni ya Simla linaonyesha upatikanaji wa mbegu bora, zinazosaidia wakulima kupata mazao mengi yenye ubora na yanayokomaa kwa wakati huu.

Mbegu zenye aina tofauti zilizowekwa kwenye viumbo vidogo, hii huonyesha uchambuzi na upangaji wa mbegu kulingana na aina na ubora wake, hatua hii husaidia kuandaa mbegu kwa upandaji au uuzaji.

Mimea imeanza kuota baada ya kupandwa kwenye miche na imezungushiwa uzio, ikiwa hatua ya awali ya kilimo cha mbegu kwa uzalishaji bora na uliolindwa.

Mimea imeanza kuota kwa wingi huku mabomba ya maji yakipita katikati ya shamba kuyatunza kwa umwagiliaji, hii husaidia mbegu bora zinzotumiwa pamoja na mfumo wa umwagiliaji unaongeza mavuno na kuhakikisha mazao yanakua vizuri.

Kasha la mbegu lenye picha ya kabichi, lililotengenezwa na kampuni ya "SIMLAW", limehifadhi mbegu bora kwa ajili ya wakulima wanaohitaji mavuno yenye tija.

Mimea michanga imeota kwenye shamba kubwa lililopandwa kwa ustadi, huku mabomba ya maji yakisambaza unyevu muhimu kwa ukuaji bora wa mbegu na mazao.

Mimea iliopandwa kwenye makopo yaliyojaa mchanga imeanza kukua hii inaonesha mazao yamepangwa kwa umakini kwaajili ya upandaji wa baadae.

Bidhaa za mbegu zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu kwa ajili ya matumizi ya kuzalisha maua mbalimbali ikisaidia wakulima kupata mazao bora na yenye tija.

Mimea midogo ya kijani, ikiwa katika shamba kubwa imeanza kuota kwa mafanikio, ikionyesha ubora wa mbegu zilizopandwa na wakulima.

Mimea imepandwa kwa utaratibu na inaonyesha ukuaji mzuri ikiwa sehemu ya uzalishaji wa mbegu bora, hii husaidia wakulima kupata mazao bora na yenye tija zaidi shambani.

Mazao yakijani yanatokana na kilimo cha mbegu huongezeka dhamani na usalama wa chakula katika jamii, huku lengo likiwa kuongeza mavuno na ubora wa mazao.

Vifungashio vya rangi ya kahawia vya mbegu za maharage kutoka kampuni ya "EA SEED", hutumika katika kilimo cha mbegu na huchangia kuongeza mavuno bora kwa wakulima.

Mbwa aliyeko ndani ya banda lake, lililojengewa kwa bati na mbao hii ni sehemu salama, inayotumika kuihifadhi na kujitunza, likiwa chini ya usimamizi wa kitaalamu wa huduma za afya za wanyama.

Mbwa wako ndani ya hifadhi zao wakiwa salama na wakipata uangalizi unaohitajika, hifadhi kama hizi ni muhimu kwakuhakikisha wanyama wanatunzwa katika mazingira safi na wanapatiwa huduma za afya.

Mbwa wawili wapo kwenye banda la kuvutia, lililopangwa vizuri. Hali hii husaidia kuboresha huduma za wanyama zinazolenga kuhifadhi, afya na ustawi wao.

Muuguzi aliyevalia fulana nyeusi, akimnyoa manyoya ya mbwa mweupe kwa uangalifu, akitoa huduma za matunzo bora katika zahanati ya wanyama.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao na moja likipakwa rangi ya kijani, mabanda haya hutumika kama sehemu ya kuhifadhia na kukimbia wanyama wanaohitaji matibabu chini ya huduma za afya.

Kibanda cha mbwa kimewekwa kwa usafi huku mbwa wawili wakiwa ndani yake wakitunzwa kwa uangalifu, na kupewa huduma bora za afya.

Tembo wamesimama pamoja katika mazingira ya porini huku watalii wakiwatazama kwa mshangao na makini. Watalii huja kuona wanyama hawa kwa ajili ya kujifunza na kufurahia uzuri wa maisha ya pori.

Nyani amesimama juu ya jiwe kubwa akitazama mazingira yanayomzunguka kwa tahadhari, hali huonesha tabia zao wanyama wa porini katika makazi yao ya asili.

Watalii wengi wamesimama wakiangalia na kulisha twiga katika eneo la wanyamapori. Shughuli hii inawapa uzoefu wa karibu na wanyama, na kukuza utalii wa ndani.

Nyani mmoja amekaa kuu ya jiwe kubwa, akitazama mazingira yake kwa utulivu tabia hii ni sehemu ya maisha ya kawaida ya mnyama pori.

Ndege wa mwituni wenye na rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wamezungukwa na majani yenye rangi ya kijani pamoja na chemchemi.